Nguzo tatu za umeme zenye waya kwa juu, na mashine kubwa inayosambazia.

Mashine ndogo inayosambaza umeme kwa mtaa, imeshikiliwa kwa chini na reli ya chuma na nguzo ndefu.

Nguzo ndefu yenye rangi ya kijivu inayoshikiria nyaya kwa juu iliyowekwa katikati ya miti na mazao.

Mashine zenye matairi zinazounganisha vyuma na nyaya ili kutengeneza nguzo moja kubwa itakayosambaza umeme.

Mashine kubwa inayosambaza umeme yenye rangi nyeusi, kwa kupitia nyaya zilizounganishwa mtaa mzima na imeshikiliwa na nguzo.

Taa za barabarani zinazo ruhusu na kusimamisha magari na wavukao kwa kuhesabu muda wa kusubiriana.

Alama ya barabarani inayompa taarifa wanaotumia vyombo vya usafiri kwamba kuna kivuko cha waenda kwa miguu.

Usafiri uitwao treni inayopita juu ya reli, inayosaidia kusafirishja mizigo mingi mikubwa na watu, kutoka mkoa mmoja kwenda; hadi wa nne na zaidi.

Magari ya kusafirishia mizigo kama fuso na mengine ya kusafirishia watu kama daladala, yapo barabara kuhamisha kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Usafiri wenye matairi matatu, akiwa amepanda muendeshaji anayepeleka mizigo kutoka sehemu moja kwenda nyingine, ya kampuni iitwayo Jumia.

Wakandarasi na waandisi wakiwa katika ujenzi wa barabara wakitumia vifaa vya kisasa kufyatua na kuweka lami.

Usafiri wenye matairi mawili unaendeshwa na mbaba ambae amevaa kofia ya chuma, huku akisafirisha chakula alichokibeba.

Chombo cha usafiri chenye matairi mawili kinachopeleka mzigo kutoka mahali moja kwenda sehemu nyingine, ikiwa imemfikishia mzigo wa mteja, na aliyekuwa anaendesha amevaa kofia ya chuma.

Kikapu cha plastiki chenye matundu kinachotumika kukusanyia takataka kama : makaratasi, peni zilizoisha na mifuko.

Fuso lenye rangi ya kijani, lipo mtaani ili kuzoa na kusafirisha takataka na uchafu wote wa jiji.

Wafanyakazi wanaoweka mazingira ya jiji kuwa safi, wapo wamevaa barakoa na sare, huku wakikusanya takataka na kuzijaza kwenye viroba, tayari kwa ajili ya kusafirisha.

Wafanyakazi ya usafi wakikusanya takataka zote za eneo hilo kwenye gari la zoa taka, wakiwa na watu wenye makazi yao hapo.

Gari linalo safirisha takataka lenye rangi ya kijani lina mashine ya kunyanyua vyombo viliivyopo, vilivyojaa uchafu na kujimiminia kwenye gari.

Magari makubwa yaliyojazwa uchafu, na kusafirisha hadi kwenye eneo liitwalo dampo, yanapokusanyia takataka.

Mfanyakazi anayeweka mazingira ya jiji kuwa safi, amening'inia kwenye fuso linalozoa na kusafirisha takataka kwa pembeni.

Wafanyakazi wanaoweka mazingira ya jiji kuwa safi wapo barabarani, wakizoa na kuzijaza takataka zilizopo hapo kwenye fuso linalosafirisha.

Dampo linalokusanyiwa kwa pamoja, takataka za mahali tofauti. Wapo wafanyakazi wa usafi wakilisafisha.

Wafanyakazi wanaoweka mazingira ya jiji kuwa safi, wakiwa wanatumia mifagio pamoja na madekio kusafisha barabara.

Chombo kidogo cha chuma kinachowekwa ndani ya ofisi ili kukusanya taka taka kama vile karatasi, peni zilizoisha na mifuko.

Eneo liitwalo dampo la kukusanyia takataka aina ya plastiki zimewekwa na kujazwa kwenye magunia makubwa, mapana yaliyopangwa pembezoni mwa ukuta hapo.